Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ambayo ina madini muhimu pamoja na virutubisho inayosaidia kuku kukua kwa haraka, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Dawa ya mifugoo maalumu inayotumika kwa kondoo na mbuzi, ambayo ina madini maalumu, inayowasidia mifugo hiyo kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Dawa ya mifugo, kama vile ng’ombe, mbuzi na farasi, ambayo imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu; ikiwa na jina la dawa hiyo pamoja na picha za wanyama mbalimbali.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile mbung’o au kupe ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya ya mifugo kama vile; ng’ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeupe.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama wa kufugwa, ambao ni mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa na kufungwa vizuri ili isimwagike; pembeni kukiwa na boksi ambalo linahifadhi chupa hiyo, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa pamoja na namna ya kuitumia.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki na paketi zikiwa zimepangwa katika rafu za mbao kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa na kufungwa ili isiweze kumwagika au kuharibika, kukiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Dawa wa wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa kwenye boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile; ng'ombe, mbuzi, kondoo ambayo imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha rangi nyeupe, pembeni kukiwa na boksi liliotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo hutumika kuhifadhia chupa hiyo, ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo, ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile kupe au mbung'o, ambao wanapenda kuishi kwenye manyoya au ngozi ya mifugo kama ng’ombe, kondoo, na mbuzi; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo ya rangi nyeupe, kukiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madirisha yenye vioo likiwa na mageti mawili, jengo hilo lina mitambo au mashine inayotumika kutengeneza pembejeo mbalimbali za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao, nyingine zikiwa katika pakiti za plastiki na kuning'inizwa juu ya kamba.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya mifugo kama vile ng’ombe, mbuzi, farasi ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi linalo hifadhi chupa hiyo ikiwa na maandishi yanayoandika jina pamoja na matumizi.

Dawa ya mifugo ambayo hutumika kwa kuku ikiwa na madini na virutubisho maalumu, ambavyo vinawasaidia kuku kukua kwa haraka zaidi ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa, zingine zikihifadhiwa kwenye pakiti ya plastiki, kila moja ikiwa na kibandiko cha jina la dawa pamoja na matumizi; vikiwa vimeifadhiwa kwenye rafu za mbao.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zinauzwa ikiwemo pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zinahifadhiwa katika duka dogo nje kukiwa na vifurushi ambavyo vimepandiana, vikiwa vina pembejeo za kilimo kama vile mbegu za mazao au mbolea.

Dawa za mifugo kama vile ngo'mbe, mbuzi, kondoo, farasi ambazo zimehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la dawa hiyo kwenye boksi pamoja na vichwa vya wanyama au mifugo mbalimbali.

Msichana akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo ya plastiki, zingine zikiwa katika paketi zimepangwa katika rafu za mbao ndani ya duka hilo.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa katika kibanda ambacho kina nguzo zilizoshikilia paa la jengo hilo, kukiwa na vifurushi vilivyohifadhiwa pembejeo za kilimo, ambazo ni mbolea zilizo katika kundi kubwa.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika chupa za plastiki na kupangiliwa katika maboksi yenye jina, pamoja na ujazo na idadi vimeandikwa kwenye boksi hilo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi vitamu, ambavyo vimechimbuliwa kutoka kwenye ardhi na kukusanywa sehemu moja katika kundi kubwa, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta, ikiwa inafanya shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi na kuyahifadhi kwenye tela la nyuma ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bibi akiwa amesimama katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, ambapo amechuma mbegu za zao hilo na kuhufadhi katika kidumu kidogo ambacho hupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimechumwa kutoka katika miche mirefu, na kupangiliwa katika makreti ya rangi nyeusi, ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuvichimbua chini na kuvipanga katika makundi makundi, vikiwa tayari kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wa kike kwa wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa miti mikubwa ya miembe ambapo wamechuma matunda hayo wakiyashikilia mkononi, kuyaangalia kama yapo tayari kwa uvunaji na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao ya aina tofauti tofauti, yaliyopangwa katika makundi ya zao la aina moja, zikiwemo mboga za majani ambazo huenda kuuzwa masokoni pindi zitakapokuwa vizuri.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nanasi, akiwa amebeba matunda hayo mawili, akiyakagua kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mama akiwa anafanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi ambayo yamekwanyuliwa kutoka kwenye mimea na kumenywa, kisha kusambazwa chini ili yapigwe na jua ili yakauke kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vilivyo na mfuko wenye udongo, ambapo mabomba membamba hudumakizwa kwenye udongo huo ikiwa inaleta maji mazao hayo yakiwa tayari kwa kupelekwa masokoni.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa kwenye shamba lililopandwa zao la viazi, kwa ajili ya biashara akivichimbua chini na kuvikagua kama vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi na mirefu ambayo imetoa mikungu mikubwa iliyo na ndizi zilizokomaa kwa ajili ya kuuzwa, zikiwa zimefunikwa na mifuko ya plastiki ili zisiweze kuliwa na ndege.

Mwanamke akiwa ameketi chini, akifanya shughuli ya kuchambua mbegu za zao la kahawa za rangi ya kijani na nyekundu, zile nzuri akizihifadhi kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amebeba toroli lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ambalo limejaa pilipili za rangi nyekundu, njano na kijani zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mazao ya pilipili ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche ya rangi ya kijani, pilipili hizo zikiwa za rangi ya kijani na nyekundu, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa migomba mingi ambayo imetoa mikungu mikubwa ya ndizi zilizokomaa, wakiwa wanatumia fito refu za miti kuzuia migomba hiyo isilale upande mmoja au kulemewa na kuanguka. Ndizi hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambalo limepandwa zao la nyanya zilizostawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo imepandwa kwenye vifurushi vidogo vya rangi nyeupe vilivyo na udongo, nyanya hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi wakifanya shughuli ya uvunaji wa kuvichimbua chini na kuvipanga katika makundi, vikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Wakulima wakiwa wameketi katika mazingira ya shambani, wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya ambazo zimepangiliwa katika maboksi makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa tayari kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo ya masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Mazao ya biashara ambayo ni mihogo ikiwa imevunwa kutoka mashambani na kuhifadhiwa, katika magunia marefu ya rangi nyeupe, ikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wakike akiwa katika shamba lililopandwa miti ya mikahawa ambapo anachuma mbegu ya zao hilo, akikagua kama ipo tayari kwaajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wameketi chini wakichambua mbegu za zao la kahawa, ambazo wamezichuma na kuhifadhi katika magunia zilizo nzuri kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wakike akiwa katika mazingira shamba, ambapo limepandwa zao la mahindi, kwa ajili ya biashara yakiwa yamevunwa na kukusanywa sehemu moja, ambapo yanapakiwa katika magunia tayari kwa kupelekwa masokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, kwa ajili ya biashara, akiwa amebeba kreti ambalo anahifadhi nyanya anazochuma, kutoka kwenye matawi, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa katika mazingira ya shambani ambapo wanafanya kazi ya uvunaji wa zao la viazi vitamu, kwa kuvichimbua chini na kupanga katika makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu akiwa amechuchumaa katika shamba, akichimba shimo ilikupanda mche mdogo wa mgomba, ambao hutoa mkungu wenye ndizi nyingi ambazo zikikomaa hupelekwa kuuzwa masokoni.

Kijana wa kiume akiwa amebeba mkungu mkubwa wa ndizi ambao anaenda kuuchanganya kati ya mingi ambayo imewekwa chini na kubebana ikiwa imekusanywa sehemu hapo kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa vitunguu kukiwa na mabomba marefu, yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone kijana huyo anakagua kama vitunguu vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambapo wamevuna viazi kwa ajili ya biashara, na kuvihifadhi katika magunia marefu ya rangi ya kijani na nyeupe, ambapo viazi hivyo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la maparachichi, kwa kuyachuma kutoka kwenye mti na kuyahifadhi katika makreti ya rangi ya njano, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la karoti kwa ajili ya biashara, ambapo wanazichimbua chini kisha kuziosha katika karai lenye maji na kuzipangilia katika magunia marefu, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiume wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wamevivuna na kuvipanga katika makreti ili kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Wakulima waliovaa mavazi ya kijani mmoja akiwa amevaa mavazi mekundu, wakiwa wanachuma maparachichi kutoka katika mti na kuyahifadhi katika makreti ya rangi ya njano ili kupelekwa masokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa wamekaa chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri, wakiwa wanapanga zao la viazi vitamu katika makreti ya rangi mbalimbali, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine za kisasa ambazo zinajiendesha zenyewe, zikiwa zinafatikia maendeleo ya ukuaji wa mazao ya shambani. Kwa kumwagilia maji au dawa kupitia katika mabomba marefu ya chuma yaliyofungwa juu.

Kijana wa kiume akiwa anasukuma mashine ya kisasa ambayo inatumia injini kuzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali, ambavyo vinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu za mazao mbalimbali.

Mazao yakiwa yamepandwa katika mashine za kisasa ambazo zinajiongoza zenyewe kufuatilia mwenendo wa ukuaji wa mazao hayo kwa kupima hali ya joto iliyopo ndani ya chumba, mwanga wa kutosha unapatikana ukitoka katika taa zilizofungwa, na bomba ambayo yanaleta maji kwenye mazao hayo na mambo mengine.

Mashine ya kisasa ambayo ina mataili madogo, ilio na vyuma vyenye ncha kali vinavyozunguka na kukata nyasi refu zilizopo katika mashamba, kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mazao yaliyokua katika mashine za kisasa ambazo zina udongo, taa zinazotoa mwanga unaosaidia mazao kukua pia kukiwa na mabomba yanayosaidia umwagiliaji wa mazao hayo, na vipima joto ili kujua hali ya hewa iliyopo katika chumba hicho.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi nyekundu, kwa chini ikiwa ina mapanga yenye ncha kali ambayo huzunguka na kukata nyasi refu ambazo zipo shambani.

Ufugaji wa samaki wa rangi mbalimbali kwaajiri ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, chini kukiwa na mimea ya urembo pamoja na mwanga utokanao na taa iliyofungwa juu ya tanki hilo.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu na njano kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi ambayo yapo katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo kukiwa na mwanga utokanao na taa lililofungwa juu ya tenki hilo.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, ikiwa imehifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe na kupangwa kwa mpangilio wa mistari kukiwa na watu wanaonunua bidhaa hizo, mfano ni mahindi na maharage.

Bidhaa za chakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani vikiwa vimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa kwenye mstari kwa ajili ya kuuzwa, kukiwa na kipimo uzito ambacho hutumika kuuza kiasi fulani mteja anachohitaji.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vilivyopangwa katika mistari miwili vikiwa vinauzwa, pembeni kukiwa na mizani inayotumika kupima kiasi mteja atakachohitaji, mfano wa bidhaa hizo ni maharage, mahindi, karanga nakadhalika.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana ya kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu ambapo kuna mbwa aliyesimama kwenye barabara hiyo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kukiwa na maji yanayotiririka katika mfereji mdogo ulio na miamba kutoka ukanda wa juu kushuka ukanda wa chini.

Mzee akiwa amechuchumaa akikagua miche ya miti midogo ambayo imepandwa kwenye vikaratasi iliyo kwenye udongo ulio na rutuba, pamoja na unyevunyevu unaosaidia miti hiyo kukua.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu na suruali nyeusi akiwa katika mazingira ya misitu, ambapo kumekatwa miti mikubwa vikibakia visiki akiwa anachunguza kisiki hicho kujifunza vitu mbalimbali.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga pamoja na nyasi refu za rangi ya kijani, pia kukiwa na dimbwi ambalo linamaji yaliyotuhama nyasi zikiwa zimeanza kuota kutoka kwenye maji hayo.

Bwana misitu akiwa anatoa elimu kwa watu wa kike na wa kiume, ambayo wamezunguka bustani ndogo iliyopandwa miche midogo ya miti. Katika makaratasi ya rangi nyeusi, yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu.

Mazingira ya misituni yakiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga na maporomoko ya maji ambayo yanatokea pande za juu, kupita kwenye miamba na kuchimba chini kutengeneza dimbwi.

Mwanaume akiwa anamwagilia miche midogo ya miti kwa kutumia ndoo yenye vitobo, miche hiyo ikiwa imepandwa katika vifuko vidogo vya plastiki vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu utokanayo na maji yanayomwagiliwa.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali ustawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu yaliyosimamishwa ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yanakua kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa ndani ya mabomba hayo kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao.

Upandaji wa mazao yanayostawi yanayotokea katika matundu madogo ya mabomba marefu ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Upandaji wa mazao yanastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye mabomba hayo. Yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali miche ya kuchomoza kutoka katika matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi kudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika vikopo vidogo vilivyopo kwenye mfuniko wa chombo ambacho ndani yake kina maji yenye dawa na virutubisho, ambayo inasaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo zinaota kupitia katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo kwa haraka.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo, bali miche huchomoza kutoka katika mifuko ambapo mizizi hundumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa na virutubisho muhimu zinzosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali miche inastawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Kijana wa kike akiwa anakagua mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu ya mabomba yakiyosimamishwa. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavosaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu ya mfuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ufugaji wa ng’ombe wa kisasa ambao wana manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng’ombe hao hupelekwa viwandani na kuchinjwa, kisha nyama yao husafishwa vizuri na kutengwa katika uzito unaofanana nyingine husagwa na kuhifadhiwa vizuri kwenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ambapo nyanya hizo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kubadilishwa, kuwa kimiminika na kuhifadhiwa katika makopo au pakiti ndogo za plastiki ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa na kutumika majumbani.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka mazao hayo yameshakuwa na yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani, ili kuchakatwa na kubadilisha kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika au kusafishwa na kuhifadhiwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa yake kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, ambayo hupelekwa viwandani pindi yatakapokua na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika kama vile unga wa ugali na kuhifadhiwa katika paketi, ili kwenda kuuzwa katika maduka makubwa au masokoni.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa waliopo katika banda kubwa, kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa. Kisha nyama yao husafishwa vizuri na kupimwa, nyingine husagwa na kuhifadhiwa kwenye vifungashio na kwenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au masokoni.

Ufugaji wa kuku wengi wa kisasa wakiwa Katika eneo kubwa, kuku hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa kisha nyama yao huandaliwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa Katika packeti, zingine hutolewa uchafu uliopo tumboni kisha huenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa.

Ufugaji wa kuku unaofanyika katika banda kubwa ambapo kuku hao hupelekwa viwandani na kuchinjwa, kisha nyama yao huandaliwa vizuri au kusagwa na kuhifadhiwa katika pakti ndogondogo ambazo hupelekwa kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa.

Wafanyakazi waliovaa mavazi yanayofanana ya rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda kikubwa ambacho wanafanya shughuli ya ufungaji au uandaaji wa maua, ya aina mbalimbali. Wakienda kuyauza katika masoko au maduka makubwa.

Zao la mboga ya majani aina ya kabichi ambazo zimepandwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka mazao hayo hupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri na kwenda kubadilisha au kukatokatwa na kuhifadhiwa katika pakiti ndogo zinazoenda kuuzwa katika maduka ya kisasa au masokoni.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda ambacho kina mitambo au mashine za kisasa, juu yake wakipanga pilipili hoho ambazo zinachakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa inayofaa kutumika au kufungwa vizuri na kupelekwa kwenye maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Wafanyakazi waliovaa sare za rangi ya kijani na aproni nyeupe, wakiwa katika kiwanda ambacho wanafanya kazi ya kufunga vizuri maua ya aina mbalimbali ili kupelekwa katika maduka makubwa kuuzwa au sokoni.

Mashine ya kisasa iitwayo Trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Wafanyakazi walievaa makoti marefu ya rangi ya kijani barakoa pamoja na kofia vichwani, wakiwa wanafanya kazi ya kupanga zao la maparachichi ambayo hupelekwa viwandani wakihifadhi vizuri katika maboksi ili kupelekwa sehemu mbalimbali za mauzo.

Mazao yaliyopandwa katika sehemu maalumu iliozungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe ili kudhibiti mwanga wa juu pamoja na wanyama au wadudu, wanaoharibu mazao hayo ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa zinazofaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba lililostawi mazao marefu, ambapo wanachuma majani ya mazao hayo na kuyaweka kwenye vikapu vikubwa walivyobeba mgongoni, kisha kupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ufugaji wa kuku wenye rangi nyeupe, wakiwa wanadonoa punje ndogo kutoka kwenye ardhi; kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa, nyingine kusagwa na kuhifadhiwa vizuri katika paketi, na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Mazao ambayo yamepandwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa vitambaa vyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua na wadudu wanaoharibu mazao hayo, hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kuandaliwa vizuri na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo kitambaa kikubwa chenye muundo wa bomba kinalazwa katika mashamba na kutobolewa matundu makubwa ambayo yanarusha maji na yanayotiririka katika mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mstari. Ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba la maji huunganishwa katika kifaa cha chuma kinachozunguka na kurusha mji kwa nguvu kubwa ambayo hushuka chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa ambapo bomba refu hulazwa pembezoni mwa shamba, kisha mabomba madogomadogo yanaunganishwa na kulazwa katika mazao ambapo yanatobolewa matundu madogo na kudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba huunganishwa kwenye mavyuma, ambavyo vinarusha maji kwa nguvu kubwa Kwa mfumo wa matone ambayo yana dondoka kama mvua.

Kijana wa kiume akiwa anaunganisha mabomba katika shamba ambayo yamelazwa kwenye mazao na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu kwa mda wote.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya umwagiliaji wa miche midogo ya miti, ambayo imekusanywa katika kundi akiwa anatumia bomba la maji ambapo anaelekezea sehemu ya kumwagikia.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao, katika mpangilio wa mistari iliyonyooka. Kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye hiyo mistari, na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambayo yamelimwa kwa mpangilio wa matuta ambapo maji hufuata mifereji midogo iliyopo baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kusababisha udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matendo madogo yanayo arusha maji kwa nguvu kubwa na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu.

Shamba kubwa ambalo limepangwa mazao kwa mpangilio wa matuta makubwa, nafasi ikiachwa katikati ya mtu kupita, kukiwa na mabomba marefu, ambayo yamelazwa katika mistari iliyonyooka ya miche ya mazao, hayo ambapo limetobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche ya mazao.

Mazingira mazuri yenye uoto wa asili ambao ni miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi, zote zikiwa za kijani pia kwa mbali kukiwa na wingu jeupe ambalo limetanda angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye ukijani kibichi katika miti, vichaka, pamoja na nyasi fupi, kwa mbali kukiwa na safu za milima na wingu jeupe limetanda angani.

Mazingira yenye eneo kubwa lililo na uwazi kukiwa na mfereji mwembamba unaotiririsha maji taratibu, nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vichaka kwa mbali kukionekana na safu za milima ikiwa katika ukungu mzito.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya hali ya hewa ya kitropiki, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu huku pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vichaka.

Miamba mirefu ikiwa pande mbili za bonde, ambalo limetokea kutokana na mmong`onyoko wa udongo, unaosababishwa na maji yanayopita katika eneo hilo kwa kasi, yakiwa yamekauka, huku kukiwa na watalii wakitembea katika eneo hilo kama kivutio.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye milima mirefu iliyo na miti pamoja na vichaka vilivyojifunga, kukiwa na nyasi za rangi ya kijani, pamoja na wingu la rangi jeupe lililotanda angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya hali ya hewa ya kitropiki, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kuna vichaka pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na miti mirefu pamoja na vichaka, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye mto mrefu unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja miti mirefu iliyofungamana na vichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye nyasi refu za rangi ya kijani na miti michache, kukiwa na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu; kwa mbali kukionekana majengo ya maghorofa ambayo hutumiwa kama makazi au maofisi ya watu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba iliyopandiana; mwamba mkubwa ukiwa chini na mdogo ukiwa juu na kutengeneza umbo zuri; pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari fupi na yakuvutia iliyo na nyasi za rangi ya kijani, miti mirefu pamoja na vichaka, kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ambao unatheluji kileleni.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, nyasi fupi za rangi ya kijani miti mirefu na vichaka pia kukiwa na vivuli vya mawingu vinavyoonekana katika mazingira hayo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu ambapo kuna ndege wengi wa rangi nyeupe wanaokula samaki ama vijidudu kama chakula chao pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikionekana kwa mbali.

Miamba mirefu iliyopo pande mbili, katikati kukiwa na bonde kubwa ambalo limetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo, unaosababishwa na maji kupita eneo hilo kwa kasi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ambayo yana mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na mitumbwi miwili ambayo hutumiwa na wavuvi kwa ajili ya kuvua samaki au kuvuka upande wa pili wa mto.

Mazingira mazuri na kuvutia yenye mto wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, akiwemo twiga mwenye shingo na miguu mirefu, kwa mbali kuna majengo ya ghorofa ambayo hutumika kama maofisi au makazi ya watu.

Mazingira mazuri na yakuvutia yaliyo na mto ambao unatiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kushuka pande za chini. Pembezoni ikizingirwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, pia kuna daraja la mbao linalotumika na watembea kwa miguu kuvuka mto huo.

Mazingira mazuri na yakovutia yenye mto wenye maji mengi, ambao una ndege wa rangi nyeupe wakiwa wanakula samaki na wadudu wadogowadogo, wanaopatikana majini pembezoni kukiwa na tembo wakubwa ambao wanakula nyasi za rangi ya kijani.

Mazingira yenye uwazi mkubwa kukiwa na mfereji ambao unatiririsha maji taratibu kutoka pande za juu kwenda pande za chini, kwa mbali kukiwa na miti mirefu iliyo na matawi ya rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikiwa kwa mbali.

Haya ni maneno kutoka kwenye sauti uliyotuma: Mandhari ya mbugani. Nyasi zimekauka, miti yote imekauka, imestawi kwa udogo sana. Kwa mbali zinaonekana nyumba za watu na juu kuna wingu la bluu na kwa mbali kabisa unaonekana mlima. Eneo hili linaonekana kukumbwa na tatizo la ukame.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mwamba mkubwa ambao umejitengeneza kama kilima kidogo, pembezoni ikizungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu ikiwa kwa mbali.

Ufugaji wa ndege ambao ni kanga wenye madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe. Akiwa pamoja na vifaranga wake katika sehemu iliyo na uwazi, wenye nyasi fupi za rangi ya kijani. Wakiwa wanajitafutia chakula kwa kudokoa punje ndogo zilizopo chini.

Ufugaji wa bata wa rangi nyeupe na wengine wakiwa wa rangi nyeusi, ambao wapo ndani eneo lililozungishiwa uzio wa wavu, wakiwa wanajitafutia chakula, wengine wanadumbukia kwenye kisima cha maji masafi wakiogelea na kunywa maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevu unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama nyuma ya magunia, na wengine wakiwa wanafungua na kumwaga magunia hayo ambayo yana mbegu za mazao walizopatiwa kama msaada.

Mbegu za mazao zikiwa zinapandwa katika bustani ndogo, na kundi la watu wa kike na kiume. Ambao wanatumia mikono kuchimba mashimo madogo, na kupanda mbegu hizo kisha kufukia.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa juu ya meza katika safu mbili mazao hayo ni kama nyanya vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa kwenye rafu za chuma zilizo na vibandiko vya bei.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja, ndani ya eneo lenye uwazi mkubwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi iliyo tengenezwa kwa plastiki na kupangwa juu ya meza ili zisiharibike mbegu izo zikiwa za nyanya, vitunguu na mboga za majani.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimeifadhiwa katika vikapu vidogo ambapo vinauzwa mfano ni karanga, maharage ya aina mbalimbali pamoja na mahindi.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mazao pindi utakapokua, vimeandikwa kwenye plastiki hiyo.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayorusha maji kwa nguvu kubwa kwenda juu na hushuka chini kama mvua. Ikiwa inaleta unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri, katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hizo zimeandikwa kwenye paketi hilo. Pamoja na picha ya mmea, pindi utakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimeifadhiwa katika pakiti mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibie, na kuning'izwa katika rafu za chuma ambako kuna kibandiko kinacho onyesha bei ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli ya chuma na kupangwa juu ya meza, kila mmoja ikiwa na kibandiko au kadi ambayo inaonyesha jina la mbegu hizo pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, zikiwa na jina la mbegu hizo katika paketi hiyo, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao, ambazo zimeifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiharibike, kukiwa na jina la mbegu hiyo kwenye kifungashio pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua na uzito.

Mbegu za mazao zilizopandwa shambani, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha matone ya maji kwenye udongo, ambayo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba lenye udongo laini ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, uliosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanywa sehemu pamoja, zikiwa zinauzwa, mfano ni; maharage aina mbalimbali na mahindi, alizeti na ulezi.

Vijana wanne wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya bustani ndogo iliyolimwa kwa mpangilio wa mistari, ambapo wanapanda mbegu za mazao wakitumia mikono kwa kuchimbua mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya chuma na kufungwa vizuri ili zisiweze kuharibika au kumwagika, na kupangiliwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia chuma, yakiwa na milango ya wavu ikiwa na vitasa vya kufugia, ambapo wanahifadhiwa mbwa au paka; ndani kukiwa na vyombo kwa ajili ya malisho ya chakula.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume ambao wamebobea katika magonjwa ya wanyama wakufugwa wakiwa wanamuogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, kwa ajili ya kumpatia huduma za matibabu.

Mabanda madogo mawili yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, yakiwa na milango ya wavu ambayo hutumika kuwafugia mbwa au paka, ndani kukiwa na vyombo viwili maalumu kwaajili ya malisho ya chakula na maji.

Madaktari wawili wa kiume ambao wanajihusisha na magonjwa ya wanyama, mmoja aliyevaa mavazi meupe akiwa ameketi kwenye kiti hakikagua miguu ya mbwa ambaye amebebwa na mwenzake aliyevaa mavazi ya bluu akiwa amesimama.

Mbwa wawili wakiwa wamelala katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo halina mlango pia likiwa na paa, lililotengenezwa kwa kutumia mabati.

Kijana wa kiume aliyevalia sweta la rangi ya bluu, akiwa amesimama pamoja na mbwa mwenye manyoa ya rangi nyeusi, nje ya kibanda kidogo kilicho tengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa na paa la mabati.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa katika eneo lililo na vumbi nyingi. Ambapo kuna watu wanamtazama na kumpiga picha, kama kivutio.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na bluu, akiwa ametua katika tawi la mti lililokauka. Ndege huyo ana macho madogo, mdomo uliochongeka na miguu mifupi yenye refu.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa na miguu, shingo na midomo mirefu. Wapo pembezoni mwa mto wakitafuta samaki au wadudu kwa ajili ya chakula.

Mnyama pori ni ambayo ni tembo mwenye umbo na uzito mkubwa, akiwa ananyoshwa kwenye ziwa kwa kupitia chupa refu, na kijana aliyevaa koti la rangi ya kijani pembeni kukiwa na watu wanapiga picha na kuwatazama kama kivutio

Wanyama wa porini ambao ni ndege wenye manyoya meupe na meusi wakiwa pembezoni mwa mto unaotiririsha maji wakijitafutia chakula ambacho ni samaki pamoja na wadudu wadogo wadogo.

Wnyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo la uzito mkubwa wakiwa mbugani wakitembea katika barabara ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari pembeni kukiwa na mito au mifereji inayotiririsha maji taratibu.

Mnyama wa porini ambae ni Twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, katika mazingira yenye miti mingi pamoja na vichaka vya rangi ya kijani vilivyofunga.